Mtu, mmoja, aliyevalia, ovalori pamoja na glove na viatu vya riadha. Amebeba mashine moja, inayotoa moshi nyingi sana. Anamwagilia moshi hii kwenye uzio mmoja uliotengenezwa kwa kutumia mabati.

Umati wa watu umezingira sehemu palipo tokea ajali kati ya basi kubwa na lori lililoandikwa danger petroleum . Basi linaonekana kuwa na uharibifu mkubwa .

Dada mmoja aliyevaa gauni ya wagonjwa ameketi kwenye kitanda, kwenye chumba cha wagonjwa. Amembeba mtoto mchanga aliyefunikwa kwa kutumia kitambaa. Juu yake net ya kuzuia malaria inaonekana.

Wanafunzi watatu waliovalia sare rasmi za shule wako kwenye sehemu ya maji iliyo na mifereji mitano. Wote wamevalia barakoa pamoja na shati ya rangi ya manjano, suruali ya bluu na aliyoko karibu pia ana begi ya rangi ya bluu.

Watu wawili wako ndani ya chumba cha daktari. Yule wa jinsia ya kiume amelala chali kwenye kitanda cha mgonjwa huku akiwa amepanua mdomo wake. Daktari ambaye ni wa jinsia ya kike amevaa nguo rasmi za daktari pamoja na barakoa na glovu. Anatazama ndani ya mdomo wa mgonjwa wake.

Watu wawili wako ndani ya chumba cha daktari hospitalini. Daktari ambaye amevaa sare rasmi za daktari pamoja na glovu, miwani na kifaa cha kumulikia; anamtazama mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti na kuegemea nyuma na kupanua mdomo wake.

Watu watano, wamevaa ovaroli nyeupe, ambazo zinatumika kukinga watu kutokana na magonjwa yanayoambukizana. Mikononi mwao, pia, wamevaa glovu za rangi tofauti. Mmoja alioko katikati ,ananyunyiza kiyowevu kutoka kwenye chupa iliyoko mgongoni mwake. Kwenye ukuta, kuna karatasi iliyoandikwa USAID.

Watu wawili wako kwenye chumba cha daktari hospitalini. Wamekaa kwenye pande tofauti ya mashine moja. Daktari aliyevaa koti nyeupe wanatumia mashine hii kumtazama mgonjwa.

Dawa ya aina ya tembe zipo ndani ya kisanduku lake nyeupe ambalo limeandikwa Azintromycin tablet IP 500mg.zingine mbili ziko kwenye makundi ya tano tano.

Watu wawili wako karibu na tanki ya maji iliyowekwa mifereji. mtu mzima anamumwagia mtoto sabuni iliyoko ndani ya chupa. wote wamevalia barakoa.

Vibuyu vya aina tofauti zimetapakazwa kwenye chumba fulani. Vingine vimerebeshwa kwa kutumia shanga za kimaasai. Kibuyu kilichoko karibu kinatoa moshi mweupe.

Mama mmoja aliyevaa rinda la kijani pamoja na nyeupe na amefunga kitambaa cha rangi ya zabarau kichwani ameinama chini kwenye mfeleji unaotoa maji mingi sana na ananawa mkono. Nyuma yake ameweka kikombe cha chuma chini sakafuni.

Mwanaume mmoja aliyefurahi sana, ameweka mkono wake kwenye bango lililoandikwa, "Water Step", huku mkono wake mwingine akiwa ameunyosha juu kwa furaha. Nyuma yake kuna tanki tatu nyeusi za maji.

Mtu mmoja ameshika chupa ya dawa iliyo na lebo, iliyoandikwa Motrin kwa kutumia mikono wake wa kulia. Anainamisha chupa hii iliyofunguliwa na kumwaga tembe moja ya rangi ya machungwa, kwenye mkono wake wa kushoto.

Dada mmoja ameketi chini kwenye kiti na kumbeba mtoto mchanga aliyeegemezwa nyuma na mfanyikazi wa hosptalini anayemwaga dawa ya chanjo kwenye mdomo wake uliopanuliwa.

Dada mmoja amebeba chupa ya kuzima moto na anaitumia kuzima moto mmoja ulio ndani ya ndoo moja iliyowekwa chini kando ya ndoo hii moto mwingine junaonekana ukiwa bado umewaka.

Tangi la rangi ya kijani limeinuliwa kutoka ardhini kwa kutumia vyuma. Lina mferiji ambao unatumiwa kunawia mikono. Kando yake kuna sabuni ya kiowevu. Chini ya tanki hili kuna beseni ambayo inatumika kuokota maji ya kunawa na beseni hili lina bomba linalopeleka maji machafu kwenye ndoo nyeupe.

Chupa ndogo ya gilasi ya dawa, iliyo na kifuniko cha bluu na lebo iliyoandikwa M-M-R II Measles, Mumps and Rubella, Virus Vaccine Live , iko kando ya kisanduku chake. Kando ya chupa hii, pia kuna chupa nyingine ya gilasi ya dawa ambayo ina kifuniko cha rangi ya kijivu iliyoandikwa sterile diluent .

Mkono mmoja uliovalishwa glovu za rangi ya kijani umeshika chupa ndogo ya dawa ya glesi iliyo na kifuniko cha rangi ya kijivu ambayo imewekwa lebo iliyoandikwa yellow fever vaccine live stabulant pamoja na sindano ya hospitalini.

Chupa ya aina ya 5 litres yenye kifuniko cha rangi nyekundu ina label iliyoandikwa safi dawa epilepsy medicine ina kiowevu ndani yake na imeekwa sakafuni karibu na ukuta.

Chupa ndogo ya glesi ya dawa ina label iliyoandikwa MMR Measles, Mumps and Rubella Vaccine, kifuniko chake kinaonekana kuwa ni cha chuma, kando yake kuna sindano ya kuwadungia wagonjwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti nyeupe pamoja na glovu za rangi ya bluu, ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna meza iliyojaa vifaa vya hospitalini vya kupima.

Mwanamume aliyavalia kofia ya rangi ya kijivu pamoja na ovaroli ya rangi ya kijani amesimama karibu na bakuli mbili za kunawia mkono na anachukua sabuni kutoka kwenye mashine ya sabuni ya automatic

Chumba kimejaa vibuyu vya aina tofauti. Kibuyu kilichoko karibu kabisa kinatoa moshi. Vibuyu vingine vimerebeshwa kwa kutumia shanga za kimasai.

Madaktari wako ndani ya chumba cha upasuaji. Wamevaa sare rasmi za madaktari za rangi tofauti pamoja na barakoa na neti za kichwani. Madaktari wawili wameshika vyombo vya upasuaji huku mmoja akiwatazama kwa makini. Wengine wanafanya mambo mengine kwenye chumba hicho cha upasuaji.

Dada wawili wako ndani ya chumba cha hospitalini . Dada mmoja ameketi chini kwenye viti vitatu vyeupe vilivyounganishwa na amembeba mtoto wake mchanga ambaye anadungwa sindano na daktari wa jinsia ya kike aliyevalia sare rasmi za hospitalini . Dada hawa wawili wamevaa barakoa .

Kina dada wawili wanachota maji. Yule aliye mrefu, ameshikilia mfereji. Huku, aliye mfupi ameinua mtungi ili kuchota maji vyema. Nyuma yao, kuna shamba ambalo limepandwa mahindi ambayo bado ni madogo sana.

Dada mmoja aliyeketi chini amembeba mtoto mchanga anayelia kwani anadungwa sindano kwenye mguu wake na daktari alaiyevalia kot jeupe, barakoa na glovu. Kando ya dada huyu kuna dada mwengine aliyeketi na amembeba mtoto mchanga pia.

Dada mmoja aliyeketi chini kwenye kiti. Amembeba mtoto wake mchanga. Ambaye anadungwa sindano kwenye makalio. Na daktari wa kike aliyevalia barakoa, koti nyeupe na glovu nyeupe.

Dada mmoja aliyevalia linda pamoja na shanga za Kimasai na kujifunika leso nyekundu. Ameketi chini kwenye kiti na anadungwa sindano na mhudumu mmoja wa hospitalini aliyevalia aproni ya rangi ya manjano.

Watu watatu wamo ndani ya chumba cha daktari hospitalini. Wawili ambao ni wa jinsia ya kike na kiume wamevalia sare rasmi ya madaktari pamoja na barakoa na glovu. Mgonjwa amelala chali na kupanua mdomo wake.

Barabara imefurika na maji ya mvua. Kwenye upande mmoja, magari yanaonekana kuwa yamesongamana huku kwenye upande mwingine ambulensi inapita. Watu wengi wanatembea kando ya barabara.

Chupa ndogo ya glesi ya dawa ina kifuniko cha kijivu na pinki, ina lebo ambayo imeandikwa poliomyelitis vaccine types I II and III poliovac . Ina kiowevu ndani ambacho hakijajaa mpaka juu.

Chupa ndogo za dawa zimewekwa kwenye kisanduku fulani , baadhi za chupa hizi zimewekwa kwenye karatasi Tati zilizomo ndani ya kisanduku hiki huku dawa zingine zikiwa ndani ya sanduku pekeake.

Dawa sitini za tembe zimo ndani ya sanduku lake. Sanduku hili ni rangi nyeupe pamoja na rangi tofauti za pinki. Limeandikwe slow Fe, slow release iron supplement .

Chupa ndogo yenye kifuniko nyekundu Na lebo iliyo andikwa urine sample infection microbiology .Ina kioevu ndani yake. Kando ya chupa hii Kuna matunda matatu na dawa tatu ya aina ya tembe.

Mwanaume mmoja, aliyevalia shati la kiafrika, pamoja na suruali yake ya kijivu na ameshika mti wa kuwasaidia walioumia mguu kutembea. Yuko mbele ya vyumba vitatu, vilivyojengwa kwa mawe, lakini vina milango ya mabati. Nyuma ya vyumba hivi, Kunaonekana kuwa ni msitu.

Kuna chupa nyeupe ya dawa iliyoandikwa pills for sex nyuma yake kuna chupa zingine za dawa ambazo nyingi zinaonekana kuwa ni za rangi nyeupe isipokuwa moja ambayo ina rangi ya machungwa pamoja na nyeupe.

Tanki kubwa ya kuweka maji, ya chuma, imeinuliwa kutoka kwenye ardhi kwa kutumia vyuma vingine. Mfanyikazi mmoja, tayari yuko juu kwenye tanki hii, pamoja na raia mmoja aliyevalia nguo za kawaida na mfanyakazi mwingine anapanda kwa kutumia ngazi. Wafanyakazi hawa wawili wamevaa reflector .

Dada moja aliyevalia sare rasmi ya daktari ya rangi ya blue ameshika sindano na chupa ndogo ya glasi iliyo na dawa. Anatumia sindano kutoa dawa kwenye chupa hii.

Watu watatu wako ndani ya chumba cha daktari. Dada mmoja ameketi kwenye kiti cha wagonjwa na kumbeba mtoto wake pamoja na wanasesere wa kuchezea. Daktari ambaye amesimama kando yao amevaa koti jeupe pamoja na barakoa, miwani na neti ya nywele ameshika vifaa vya kumtibu mtoto.

Daktari mmoja wa jinsia ya kike aliyevalia sare rasmi za hospitalini za rabgi ya bluu pamoja na tegi la jina anaskiza mdundo wa moyo wa mtoto mchanga aliye ndani ya incubator kutumia stethoskopu.

Watu wawili wa jinsia ya kiume na kike wamevalia ovaroli za rangi ya bluu zilizoandikwa cleean communities by sound for life CBO pamoja na viatu vya aina vya gumboot vyeusi wako kando ya barabara na wanafagia uchafu mwingi.

Mtu aliyevalia ovaroli ya buluu, maski ya kupumua, miwani na glovu nyeupe, amebeba mitungi miwili iliyochorwa alama ya kuonyesha hatari. Kando yake, kuna mashine nyingi mno.

Chupa nyeupe ya dawa, ina kifuniko cheupe kilichozingirwa na muhuri wa usalama ulioandikwa Security Seal na lebo iliyoandikwa Zephania Life Herbal Clinic Detox . Kwenye lebo hii, pia kuna mchoro wa viungo vya mwili vya mwanadamu.

Dada mmoja aliyevalia shanga pamoja na pete vidoleni na mwenye kucha zilizotengenezwa na kupendeza. Ameshika chupa moja ya dawa ya rangi ya kahawia iliyo na kifuniko cha rangi ya kijani na lebo ya rangi ya manjano Iliyoandikwa " Doctor Abdella Herbal Covid ikiwa one "

Dada mmoja ameketi chini na kumbeba mtoto aliyeegemezwa nyuma na daktari wa jinsia ya kike anayeweka dawa mdomoni mwa mtoto huyu, daktari amevalia manguo rasmi ya hospitalini pamoja na aproni.

Dada mmoja aliyevaa barakoa pamoja na glovu ameshika kijisanduku kilichochorwa mtu aliyevaa barakoa. Kwenye mkono wake ameshika karatasi iliyo na barakoa hizo , kwenye kiuno chake kuna begi ambayo wauzaji hutumia kueka pesa.

Barabara imefurika sana, kwa sababu ya maji ya mvua. Kwenye upande mmoja wa barabara, tuktuk mbili zimefuatana na kwenye upande mwingine, mwendeshaji bodaboda na mtu mwingine wako juu ya pikipiki. Mwavuli wa pikipiki umefunguliwa.

Mwanamume mmoja aliyevalia miwani, koti nyeupe, na glovu nyeupe, ameketi kwenye meza iliyojaa mashine za hospitalini, pamoja na vitu vingine. Anatumia kalamu kuandika kwenye kitabu.

Mtu mmoja amevaa ovaroli nyeupe na glovu za manjano ana chupa ya rangi ya kijani mkongoni mwake na anatumia mkono wake wa kushoto kunyunyzia mimea yake kiyoevu kutoka kwenye chupa hii.

Mtu mmoja aliyevalia koti nyeupe juu ya nguo zake pamoja na viatu vya aina ya gumboot , barakoa na miwani ana chupa mgongoni ambayo anaitumia kunyunyizia kiowevu fulani kwenye sakafu ya nyumba fulani inayoonekana kuwa ni ghala.

Kina dada watatu wako chini ya hema iliyo rembeshwa kwa kutumia balloon. dada mmoja amekaa chini na anadungwa sindano na mwingine. aliye nyuma yao ameshika simu kanakwamba anawapiga picha.

Dawa, ambazo bado ziko ndani ya sanduku yazo, zimepangwa kwa kutozingatia urefu. Dawa hizi, zina rangi tofauti tofauti na kwenye kila sanduku, kiungo tofauti kimechorwa kama vile, mifupa, ubongo, mikono na kadhalika.

Watu watano wamevaa ovaroli nyeupe kutoka kichwani hadi chini. Pia wana aproni nyeupe na glovu nyeusi. Wawili wamebeba chupa kubwa za buluu mgongoni na wawili wengine wako juu ya gari nyekundu.

Chupa ndogo ya dawa ya glasi ina label iliyoandikwa MMR vaccine, Measles, Mumps, Rubella live varius, nyuma ya chupa hii kuna chupa zingine zinazoifanana pamoja na sindano ya hospitalini.

Mtu aliyevalia ovaroli ya rangi ya kijivu na kofia ya kujikinga ya rangi hiyo hiyo pamoja na glovu za rangi ya kijani amebeba chupa nyeupe iliyo na kifuniko cha buluu na anaitumia kunyunyuzia kiowevu fulani kwenye mimea yake.

Watu watatu wako kando ya jumba lililoporomoka. Watatu wamevaa ovaroli za buluu na kofia za kujikinga au helmet huku watatu wakiwa wamevaa nguo za nyumbani. Wanaonekana kutafuta vitu chini.

Watu wawili wako ndani ya chumba cha daktari hospitalini. mgonjwa amelala chali huku daktari aliyevalia sharti ya rangi ya kijivu yenye muhuri wa hospitali hiyo akiwa ameinua mguu wake .

Umati wa watu uko kando na juu ya jumba lililoporomoka , wachache wao ambao wamesimama kando wamevaa ovaroli za kazi pamoja na Kofia za kujizuia ambazo ni za rangi nyeupe , ovaroli hizi zimeandikwa Nairobi City County Fire and Rescue Department.

Watu, wanne, wako ndani ya chumba cha operesheni, hosipitalini. Wawili ni wa jinsia ya kiume, na mmoja ni wa jinsia ya kike, huku mgonjwa aliyelazwa mezani, akiwa haonekani jinsia yake. Wamevalia nguo rasmi za daktari pamoja na barakoa na neti za nywele.

Watu watatu wako ndani ya jumba cha daktari yule wa jinsia ya kike ambaye pia ndiye mgonjwa amelala chali huku daktari wawili wa jinsia ya kiume ambao wamevaa barakoa , miwani na glovu nyeupe wakitazama ndani ya mdomo wake ambaye ameupanua.

Dada mmoja aliyevalia sare rasmi ya daktari na ana stethoskopu shingoni mwake. Yuko kwenye chumba cha watoto walio kwenye hali mahututi. Anamfunika mtoto mchanga sana kwa kutimua kitambaa. Kwenye chumba hiki wamezingirwa na mashine nyingi mno.

Kina dada wawili wako ndani ya chumba cha hospitali aliye mgonjwa ameketi chini na anatabasamu kubwa mno na amenyoosha kidole cha gumba kuonyesha kila kitu ki shwari daktari yuko nyuma yake na amemshika mabegani nyuma yao kuna kompyuta juu ya dawati.

Mtu mmoja amevaa kofia nyekundu, miwani ya kujikinga macho, vidude vya kukinga makerere masikioni, maski ya gasi, ovaroli ya buluu pamoja na glovu za kijani. Na amebeba mashine inayotoa moshi mwingi sana.

Watu wawili wako ndani ya ofisi ya daktari, wote wamekaa kwenye pande tofauti za dawati moja, kwenye dawati hili kuna mashini na kupimia macho daktari pamoja na mgonjwa wote wanatazama ndani ya mashini hii.

Dada mmoja aliyeketi na kuvaa miwani pamoja na barakoa ametoa sweta yake upande mmoja na anadungwa sindano kwenye mkono na mfanyikazi aliyesimama na aliyevaa nguo rasmi za hospitalini. Nyuma yao kwenye hema nyingine kuna watu wengine.

Mtoto wa kike, aliyevalia nguo za kiafrika na ameshuka laini za nyuma, anadungwa sindano na daktari, aliyevalia koti nyeupe na ana miwani kwenye shingo lake.

Kunazo dawa tatu za aina tofauti. Ya kwanza ni ya rangi ya kahawia na ina kifuniko cha rangi ya manjano pamoja na label ya manjano iliyoandikwa Nature made calcium . Ya pili ni ya rangi nyeupe na imeandikwa Pure encapsulations calcium . Ya tatu pia ni ya rangi ya kahawia na ina kifuniko cheupe na imeandikwa Mykinds Organics .

Dawa za aina ya Measles, Mumps and Rubella vaccine live zimo ndani ya sanduku yazo. Kando yake kuna chupa ndogo ya glasi ya dawa ambayo ina rangi mbili tofauti ya kijani. Kando yake kuna sindano ya hospitalini.

Dawa zilizoko ndani ya chupa ndogo za glasi zina lebo zilizoandikwa one single dose measles, mumps, rubella virus dawa hizi zina vifuniko ambazo zina rangi ya buluu na kijani.

Dada mmoja aliyevalia sare rasmi za daktari za rangi ya kijani, na ana stethoscope shingoni na miwani, anamtazama mgonjwa aliyelala kwenye machela ambaye amefunikwa kwa kutumia kitambaa cheupe kilichoandikwa St John Ambulance.

Dada moja aliyevaa shanga za kimasai ameketi kwenye kiti na amemshika mtoto. Kando yake, daktari aliyevaa koti nyeupe amechuchumaa na ameshika sindano mkononi mwake. Nyuma yao kunaonekana kuwa ni jangwa na nyumba za aina ya manyatta zinaonekana.

Mtu mmoja aliyevalia nguo rasmi za hospitalini pamoja na glovu, barakoa na neti ya nywele amesiamam kando ya meza iliyojaa dawa, ukutani kuna karatasi zilizobandikwa moja ikiwa ni ya kuchapishwa.

Umati wa watu wengi waliovaa barakoa wanaoneakna kuinuia mikono yao yote miwili. Waliokaa chini wanaonekana kuwa ni watoto huku watu wazima wakiwa wameinama chini na wengine wamesimama nyuma ya umati huu.

Dada mmoja aliyevalia gauni ya wagonjwa ya rangi kijani, ako kwenye chumba cha hospitali. Ameketi kwenye kitanda cha wagonjwa, huku akiwa amembeba mtoto aliyefunikwa kwa kitambaa. Nyuma yake, kuna net ya kuzuia mbu usiku.

Watu wanne, wamo ndani ya chumba cha daktari hospitali. Mwanamume mmoja aliyevalia shati ya rangi ya kijani, ameketi chini na amewekwa mashine ya kupima presha. Daktari wawili waliovalia barakoa pamoja na koti nyeupe wanatazama kwenye mashine hiyo.

Watu wawili wako ndani ya chumba cha daktari hospitalini. Mgonjwa ambae ni wa jinsia ya kike amelala chali na kupanua mdomo kwake. Daktari ambaye amevaa sare rasmi za hospitalini, pamoja na glovu nyeupe, ameweka mashine fulani ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Kina dada wawili wamebeba mitungi ya maji ya rangi ya manjano migongoni mwao. Aliyoko karibu amemfunga mtoto na kumbeba tumboni. Mazingira haya yanaonekana kuwa kanma vile ni ya jangwa.

Mtoto mchanga aliyefunga macho amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa hospitalini na anawekwa dawa kwenye mdomo na daktari aliyevalaia sare rasmi za daktari za rangi ya bluu. Mama yake mtoto huyu amesimama kando ya daktari.

Watu wawili pamoja na mtoto wako kwenye chumba cha daktari hospitalini. Daktari amevalia sare rasmi za kazi za rangi ya buluu. Pia amevalia barakoa pamoja na miwani na ana stethoskopu shingoni. Simu yake ameiweka kwenye mfuko wake wa shati wa upande wa kushoto. Anamshughulikia mtoto aliyelazwa kitandani.

Kuna chupa sita za dawa chupa tatu ambazo ndizo refu na za rangi ya kahawia zina vifuniko vya rangi ya kijani lebo ya rangi ya sambarau zilizoandikwa mtiki nguvu za kiume ,chupa tatu zingine zina lebo ya manjano na zimeandikwa mkoko.

Mti mmoja, umesimama peke yake katikati ya jangwa. Karibu na mti huu, kuna mlima mdogo uliotengenezwa kwa kutumia mawe. Milima mingine inaonekana kwa umbali na mawingu yanapendeza angani.

Chupa mbili ndogo za dawa ambazo zina vifuniko vyeupe pamoja na chupa kubwa iliyo na kifuniko cha rangi ya machungwa na sabuni za dawa zimewekwa sakafuni zote zina lebo iliyoandikwa Tiba Herbs Research .

Watu wannne wa jinsia yab kiume wanatembea kwenye barabara iliyojawa na maji ya mafuriko ,wawili wanakwenda pande tofauti na wengine ,walioko karibu wamejawa na maji mpka juu ya magoti yao, mmoja amebeba simu kwenye mkono mmoja na viatu kwenye mkono mwingine.

Daktari wa kike aliyevalia koti jeupe anamdunga mtoto mdogo sana sindano, mtoto huyu amebebwa na mama yake ambaye ameketi kwenye kiti wamo ndani ya ofisi ya daktari, kuna kabati kubwa ambalo limeekwa faili au vitabu vingi mno. Makaratasi mengi yamepandikwa kwenye ukuta wa ofisi hiyo.

Dawa za tembe za rangi za kijani zimo ndani ya karatasi zake, karatasi hii ni ya rangi ya kijivu dawa hizi zina shepu ya mviringo. Zimeandikwa jina ibrufeni kwenye karatasi ya rangi ya kijani kwa kutumia rangi nyeupe.

Daktari wa meno ambaye amevalia glovu za bluu, kwenye mikono yake yote miwili, anakagua meno ya mgonjwa wake, ambaye amepanua mdomo wake, kwa kutumia kifaa spesheli.

Watu wawili waliovaa nguo nyeupe za kujikina kutokana na maradhi yanayoweza kuambukizwa wanasafisha jumba fulani. Mmoja amebeba chupa kubwa yenye kiowevu cha buluu na anayanyunyiza maji haya. Mwengine anapanguza kwa kutumia kitambaa cha rangi ya manjano. Wote wamevaa glovu na maski.

Daktari wa kiume wa meno ambaye amevaa koti la daktari, barakoa, miwani, na glovu anamtazama mgonjwa wake ambaye ni wa kike na ambaye amelala chali na kupanua mdomo wake.

Mkulima mmoja, yuko shambani. Amevaa overall ya rangi nyeupe, glovu za bluu , na viatu vya aina ya gumboots . Ameshika chupa kubwa, ambayo ina kiuwevu fulani, ambacho ananyunyuzia mimea yake.

Watoto watatu wa jinsia ya kike ambao wamepiga tabasamu kubwa wamenyosha mikono yao kuonyesha povu ya sabuni. Nyuma yao kuna miti mirefu ambayo ina majani mengi.

Watu wako barabarani kando la Lori ambalo limeanguka kutokana na maji mengi ya mvua yanayotiririka. Kwa umbali, lori lingine la manjano linaonekana kuwa limeanguka pia.

Kina mama wawili wanatembea kwenye kijiji fulani. Mmoja amevaa korti linaloashiria kwamba anafanya kazi kwenye huduma ya afya pamoja na barakoa. Mwenzake amevaa rinda la kawaida na amebeba shuka. Mhudumu wa afya anatumia kifaa cha kupasa sauti.

Mama mmoja aliyevaa koti la daktari na mwanaume mmoja, wamepiga magoti kwenye mkeka uliotengenezwa na rangi tofauti. Nyuma yao kuna kiti cha walemavu na vijiti vya kuwasaidia watu walioumia miguu kutembea.

Nesi mmoja wa kike yuko kwenye wodi ya wagonjwa mahututi, kwa watoto wachanga. Anamshughulikia mtoto mmoja aliye ndani ya incubator. Kwenye manthari yake ya nyuma kuna mashine nyingi za hospitali.

Mwanasiasa mmoja maarufu ajulikanaye kama vile Anyang' Nyong'o. Yuko hospitalini kwenye wodi ya watoto. Wodi hii imerembeshwa mno ukutani. Anyang' anamtazama mtoto mmoja aliyelala kwenye kitanda kimoja.

Umati mkubwa umekusanyika kando ya barabara ambapo kumekuwa na maporomoko. Miti pamoja na barabara zimo ndani ya mto. Kwenye umati kuna polisi pamoja na wanahabari.

Bango hili linatangaza biashara ya daktari Galazinga. Ambaye ni mchawi mwenye nguvu. Linatangaza huduma anazopeana pamoja na nambari ya simu ya kumfikia. Pia lina picha ya vitu vingi vya kichawi kama vile kadi za karata, mishumaa na vitu vingine vingi.

Wasichana, wawili, wako mbele ya darasa, huku ubao mweusi ambao umechorwa na kuandikwa kwa chaki nyeupe, ukiwa nyuma yao. Wamevaa shati nyeupe, silizoandikwa sana. Mmoja, ameketi na mwingine amesimama juu ya kiti, huku akiwa ameshika chupi, iliyobandikwa padi ya hedhi.

Daktari pamoja na nesi wako katika chumba cha wagonjwa mahututi wakimshughulikia mgonjwa ambaye amelala. Wamevaa neti ya kichwa pamoja na barakoa na nesi amevaa glovu nyeupe.

Daktari wa kiume aliyevalia kabuti nyeupe amesimama ndani chumba cha wagonjwa ambacho hakina wagonjwa, nyuma yake kuna kitanda kimoja cha wagonjwa na mbele yake kuna kingine, vitanda hivi vimetandazwa kwa shuka nyeupe. Daktari ameshika mashine ya wagonjwa.

Mfanyi kazi aliyevalia nguo nyeusi zilizoandikwa world health organization anampa mtoto janjo mdomoni. Mtoto amebebwa na mama yake ambaye ameketi chini. Nyuma yao Kuna laini ya kina mama wengine na watoto wao ambao wanasubiri kupewa janjo.

Daktari wa kike wa meno aliyevalia manguo rasmi ya kazi na kofia ya neti kichwani anaangalia ndani ya mdomo wa mgonjwa wake, mgonjwa huyu ambaye pia ni wa kike amelala chali, daktari amevaa miwani spesheli zenye taa ya kumulika na vio vya kukuza.

Mfanyikazi wa serikali ameketi pamoja na dada mmoja kwenye kitanda chake na anamuonyesha kitu kilichoandikwa kwenye kitabu. Kitanda kimetandazwa na shuka ya buluu ya kimaasai. Nguo zimewekwa ukutani na zingine kwenye mapipa chini. Televisheni hii imewekwa juu ya meza ndogo.

Dawa tatu za aina ya kiowevu, zimo ndani ya chupa zake. Pia, kuna barakoa na sindano. Dawa moja, imeandikwa yellow fever vaccination , nyingine ina lebo lakini haijaandikwa chochote na nyingine haina lebo.